Hiki ni kilimo kisichotumia udongo. Mimea ya aina tofauti imepandwa kwa mifereji ambayo imetobolewa shimo pahali mmea imepandwa.

Hii ni kilimo ya kisasa isiyotumia mchanga. Mifereji mikubwa imepangwa laini, imetobolewa mashimo, nafasi zimetoshana. Hizo nafasi zimewekwa mimea ambayo imenawiri vizuri sana. Ziko ndani ya safu.

Hiki ni kilimo cha kisasa kisicho tumia udongo. Mifereji mirefu imewekwa juu. Imetobolewa mashimo kwa nafasi ya kuweka mimea. Mimea inaonekana imenawiri vizuri sana.

Hiki ni kilimo kisichotumia mchanga. Mifereji ya ukubwa tofauti imetumika kutengeza muundo ambayo umepandwa mimea. Mifereji ambayo imelala imetobolewa mashimo nafasi imetoshana na imepandwa mmea katika kila shimo.

Hiki ni kilimo cha kisasa kisichotumia mchanga. Mimea tofauti imepandwa kwa vyombo ndogo. Inatumia nafasi ndogo sana, tena imewekwa kwa chombo moja kubwa.

Hiki ni kilimo cha kisasa kisichotumia mchanga. Umetumia nafasi ndogo sana. Mifereji ya kiwango tofauti imetobolewa mashimo. Kwa kila shimo, imepandwa mmea mmoja.

Hii ni kilimo kisichotumia mchanga ndani ya chafu. Mifereji mikubwa imeshikanishwa na kupangwa kwa mistari. Imetobolewa mashimo na nafasi zimetoshana. Hizo nafasi zimepandwa mmea moja. Mimea imenawiri vizuri sana.

Hiki ni kilimo cha kisasa kisiotumia mchanga. Mifereji mirefu imepangwa na laini, mashimo imetobolewa kwa mifereji, kiwango kimetoshana kupandia mimea. Hizi mimea ni za Strawberry

Hiki ni kilimo kisichotumia mchanga. Mfereji mrefu imetobolewa mashimo nafasi imetoshana. Hizo mashimo zimepandwa mimea ambayo imenawiri vizuri. Mifereji imewekwa juu ya mbao. Zimepakwa rangi nyeupe.

Huu ni ukulima wa kisasa wa kuku za mayai. Kuku nyingi zimefungiwa kwa matundu kubwa iliyotengenezwa kisasa, ikona pahali ya kuweka chakula, pahali ya maji na pia pahali ya kuku kutagia mayai.

Hii ni shamba kubwa, ambayo imepandwa mahindi. Imepandwa kwa taratibu, kwa mistari imenyooka. Imenawiri vizuri sana. Pia, kuna miti ambayo iko ndani mwa shamba. Huko mbele, kuna miti mikubwa.

Hiki ni kilimo cha kuku wa kienyeji. Vifaranga wengi wa rangi tofauti wamefugiwa pamoja kwa nyumba kubwa. Wamewekewa maji na pia chakula kwa vyombo safi.

Hiki ni kilimo cha bustani kutumia safu. Mimea imepandwa kwa mistari imenyooka. Hii ni njia ya kudhibiti mazingira ili mimea iweze kunawiri vizuri.

Hiki ni kilimo cha kuku za mayai, kuku nyinyi zimefanana zimefungwa kwa nyumba moja, imeekewa maji na chakula kwa vyombo vya plastiki.

Hiki ni kilimo cha matunda aina ya stroberi yamepandwa ndani ya chafu kubwa, imenawiri vizuri sana na zimepandwa kwa mistari ambayo imenyooka.

Hii ni shamba kubwa iliyopandwa mboga aina ya kabeji. Zimepandwa vizuri kwa mistari mizuri. Zimenawiri vizuri sana. Ziko karibu kuvunwa.

Hiki ni kilimo cha kuku wa nyama. Kuku wengi wa rangi nyeupe wamefugwa pamoja. Wamewekwa kwa nyumba kubwa ambayo imegawanishwa kwa sehemu ili waweze kutoshea na kukula vizuri. Pia kuna mataa nyingi ambazo zimewekwa ili kuwapatia mwangaza.

Hili ni shamba kubwa , lililopandwa mpunga. Uko tayari kuvunwa na mashine kubwa ya kuvuna imevuna, inaweka mazao kwa lori kubwa.

Hawa ni wafanyakazi ambao wamevalia sare zimefanana. Wako kwa kiwanda ya kuongeza dhamana ya bidhaa. Wanafunga nyanya na kuchagua kulingana na ukubwa.

Hii ni shamba kubwa ya majani chai. Imenawiri vizuri. Imekatwa vizuri kutoshana huku nyuma kuna miti mirefu ambayo inatumika kupea majani chai kivuli.

Hii ni tinga tinga ya rangi nyekundu ambayo iko na miguu ndogo mbele na miguu kubwa nyuma. Inatumika kwa shamba kulima, kupanda na pia kupalilia . Pia inatumika kwa uchukuzi wa mazao ya shambani.

Hii ni shamba kubwa la kahawa, liko na miti mingi ambayo imekomaa. Iko na mazao sana, imefika wakati wa kuvunwa na kuna mama ambaye anavuna.

Hili ni shamba kubwa lililopandwa mboga aina ya kabeji. Imepandwa vizuri kwa mistari imenyooka. Ziko karibu kuvunwa. Kuna miti ambayo imezingira hiyo shamba. Pia kuna nyumba.

Hawa ni wafanyakazi wawili ambao wamevalia sare zimefanana za kazi wako ndani ya chafu ambayo iko na mimea ambayo imenawiri vizuri sana wako na sanduku kila mmoja ambayo ameweka mazao .

Hii ni shamba kubwa inayolimwa kisasa kupitia njia ya umwagiliaji matone. Mabomba ya umwagiliaji matone umepangwa vizuri kwa mistari, pia mimea imewekwa kwa nafasi imetoshana.

Hii ni shamba kubwa inayokuzwa mimea kupitia njia ya kunyunyizia maji kupitia mifereji. Miferiji imewekwa katikati ya vitanda vya mimea na mimea imepandwa juu ikionekana inakuwa vizuri sana.